Kitabu ya kusoma ya watoto ambayo imeandikwa tarehe, siku, mwezi na hata mwaka, naye inaswali ambayo inauliza hawa watoto wapeane majibu kuhusiana na yale ambayo wanasoma.

Mfanya sarakasi ako katika ile hali yake ya kufanya sarakasi na baiskeli, anaendesha baiskeli kwa kutumia mguu mmoja kama ambavyo ameketi katika lile guu lingine.

Mtoto ako katika hali ya mchezo, wengine wakikimbia pia wengine wameketi nao wanaendelea na michezo yao ipasavyo. Wengine wanaangalia, wengine wako kule kando wameketi tu.

Huu unaonyesha madarasa yamejengwa na zikapakwa rangi na michoro tofautitofauti zikaekwa kwa ukuta, nayo mabati pia yamepangwa kwa njia sahihi, milango imefungwa.

Ubao ya kufunza watoto wadogo, iliyo na maandishi ya watoto wadogo hapo, ubao huu umewekwa kwa njia ya maridadi naye pale kando panda pana picha tofautitofauti ya kufunza hawa watoto.

Michoro tofauti tofauti zinazoonyesha picha tofauti tofauti katika kitabu ya gari na magari zingine na hata baiskeli. Mchoro gari ya upepo pia iko pale.

Hili na maji na boti ya kusafirisha watu kupitia maji. Tayari kuna Mkenya pale amevaa shati nyekundu la Kenya na kuna lio mkengazi ya walemavu pia iko hapo.